Watu hawa watatu wa jinsia ya kiume ni wanariadha wa nchi letu la Kenya. Wanariadha hawa wanashiriki mashindano huko ng'ambo. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kuona mashindano haya.

Wanaume wawili mashughuli sana katika taifa letu la Kenya, wamesimama pamoja wakinong'onezeana. Mtu mmoja kati ya wanaume hawa ni rais wetu wa kitambo Uhuru, huku huyu mwingine akiwa jaji wetu wa kitambo Maraga.

Hii ni chama ya wanasiasa, wanasiasa hawa wamekaa chini. Watu hawa wamevalia mavazi nyekundu, pia wamevalia kofia nyekundu. Watu hawa ni wa jinsia ya kike na ya kiume.

Hapa ni ofisi ya kiserikali ya Huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna watu kadhaa wa kadhaa wa jinsia ya kike na ya kiume. Kuna watu waliokaa chini na hawa wengine wamesimama.

Hapa ni katika ofisi za kiserikali ya Huduma Kenya, ndani ya ofisi pana mwanamke aliyesimama na juu yake kwa ukuta pana picha ya rais wa taifa letu la Kenya Ruto.

Watu hawa wa jinsia ya kiume wanacheza mchezo wa kandanda. Timu moja imevalia nguo za kijani kibichi, hiyo timu ingine wamevalia nguo ya rangi ya machungwa. Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Hapa ni ndani ya ofisi za kiseriali za huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna watu kadha wa kadha waliosimama wa jinsi ya kike na kiume. Pia kuna mtu aliyekaa chini huku akiangalia tarakilishi yake.

Watu hawa wanakaa mashabiki wa timu letu la kenya la kandanda. Mashabiki hawa wamejazwa na furaha kwa kuwa timu letu la kenya linaongoza bao 3 kwa 2.

Wanadada hawa wanacheza mpira ya voli . Mwanadada mmoja amevalia shati iliyoandikwa nambari mbili, huku mwingine amevalia shati iliyoandikwa namba sita na huyo mwingine namba kumi na tano.

Huyu ni rais wetu wa taifa la Kenya wa kitambo. Amevalia suti nyeusi na kunyonga tai vilivyo. Ameinua Bibilia juu. Kando yake ni bibi yake na nyuma yake ni watu mashuhuri katika nchi hii ya Kenya.

Tunaona ndege aliyebeba jani mdomoni mwake. Pia tunaona majina Jubilee mbele pamoja yaliyoandikwa kwa rangi ya nyekundu.

Rais Mheshimiwa wa taifa letu la Kenya aonekana wakicheka na Jaji mkuu wa Kenya David Maraga huku kwingine naibu mkuu wa rais wetu wa Kenya aonekana kuwa na huzuni.

Mtu huyu mrefu aliyevalia vazi nyeusi, ni mchezaji wa timu letu la taifa la Kenya la vikapu. Ameshikilia kikapu huku mchezaji mwingine akimgonja kwa hamu na ghamu.

Hapa ni katika ofisi za kiserikali au za binafsi. Ndani ya ofisi hii kuna watu kadha wa kadha wa jinsia ya kike na kiume. Wanaume hao wawili wamesimama huku mwanamke akiwa amekaa chini. Watu hao wote watatu wanaangalia tarakilishi.

Hapa ni ndani mwa ofisi za serikali za huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna watu kadha wa kadha . Wengine wamekaa chini na wengine wamesimama. Watu hawa ni wa jinsia ya kike na kiume.

Hapa ni ndani ya ofisi za kiserikali za Huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii, kuna watu kadha wa kadha wa jinsia ya kiume. Watu hawa wamekaa chini huku watu wawili wakiwa wameshika makaratasi .Pia kuna tarakilishi katika meza ile.

Wanariadha wa taifa letu la Kenya wafanya mazoezi ya kuruka katika uwanja mkuu wa Kasarani, makocha wao pia wamekaa hapo kando wakiangalia kilichoendelea.

Mashabiki hawa ni wa timu letu la taifa la Kenya la raga. Mashabiki hawa wanafurahia mno kuiona mchezo huo. Kuna mwanadada na mwanaume waliofunga bendera letu la Kenya katika mabega yao.

Watu hawa wa jinsia ya kiume wamevalia mavazi nyekundu iliyoandikwa KDF katika kifua yao. Watu hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda. Wanafanya mazoezi yao ya jioni.

Hapa ni katika darasa ya kujifunza tarakilishi. Katika darasa hii kuna tarakilishi kadha wa kadha, pia kuna watu wa jinsia ya kike na kiume. Watu hawa wanaangalia tarakilishi zao.

Hapa ni katika ofisi za kiserikali za Huduma Kenya. Ndani ya ofisi humu, kuna watu kadhaa wa kadhaa wa jinsia ya kike na ya kiume. Pia kwa ukuta wa ofisi huu kuna picha ya rais wetu wa Kenya.

Watu hawa waliovalia mavazi nyeupe zilizoandikwa KDF katika kifua yao. Watu hawa ni wachezaji wa timu ya jeshi ya nchi ya taifa letu la Kenya.

Hii ni umati ya watu waliokuja kushangilia mchezo wa kandanda wa timu ya Gor Mahia. Katikati ya watu hawa, kuna mtu aliyevalia kofia ya kijani kibichi iliyoandikwa KDF.

Tunaona watu kadha wa kadha wakiwa katika ofisi za kiserikali za Huduma Kenya ambao wanaelezewa mambo kadha wa kadha. Nyuma yao kuna askari aliyevalia nguo za kijani kibichi.

Hiki ni kikundi cha watu wa jinsia ya kike na kiume. Hapo mbele kuna mwanaume aliyevalia suti na tai ya nyekundu na miwani. Ameshikilia kitabu cha samawati pamoja na mwanamke aliye kando yake.

Naibu rais mkuu wa taifa letu la Kenya, amevalia shati nyeupe na amekaa chini katika ofisi za kiserikali huku akiekelea mkono wake katika mashini ya usajili wa alama za vidole.

Hapa ni ndani ya ofisi za kiserikari za Huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna watu kadha wa kadha waliosimama na wengine wamekaa chini. Kwa waliosimama kuna aliyevalia suti ya buluu na amefunga tai nyekundu.

Umati huu mkubwa wa mashabiki wa timu letu la taifa la Kenya la raga wamekusanyika hapa katika uwanja huu kushangilia timu letu. Kwa watu hawa kuna mtu aliyevalia koti ya kijani kibichi na kofia.

Mwanamke huyu mrembo sana ameinua skafu nyeupe lililoandikwa bandari FC, pia amevalia shati lililoandikwa bandari FC. Yeye ni shabiki wa bandari FC.

Watu hawa wamekusanyika, watu hawa wanakaa mashabiki wa timu yetu ya taifa ya rugby . Mbele yao kuna mwanamke aliyejifunga bendera la taifa letu la kenya.

Watu kadha wa kadha wamehudhuria mkutano. Kwa mkutano huo kuna majaji watatu waliovalia shashi ya rangi ya nyeupe. Nyuma yao kuna bendera la taifa letu la Kenya.

Hapa ni katika ofisi za kiserikali, za Huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii, kuna watu, kadhaa, wa jinsia ya kike na ya kiume, waliovalia barakoa za samawati. Watu hawa wamo katika tarakilishi zao binafsi.

Hapa ni katika kambi la kiserikali la Huduma Kenya. Kambi hili ni la kusajili Huduma Namba. Katika kambi hili watu kadha wa kadha wamefika wa jinsia ya kike na kiume.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wote ni wa jinsia ya kiume. Wamevalia mavazi ya kijani kibichi huku wamewasha hapo moto kati kati yao.

Hawa ni wanariadha wa jinsia ya kiume , wanariadha hawa wanashiriki katika mbio za mita mia moja ,wanariadha hawa wanakimbia kwa kasi mno.

Hawa ni kundi ya wanasiasa waliokuwa nje ya korti kuu ya Kenya. Watu hawa ni wa jinsia ya kike na kiume. Wamevalia nguo nyeusi na shati nyeupe.

Hapa ni ndani ya ofisi za kiserikali za huduma Kenya. Ndani ya ofisi hii kuna wanaume wawili, mwanaume mmoja amevalia suti ya buluu , aliyeshika karatasi na kalamu mkononi. Mwanaume huyu pia amevalia tai.

Mstaafu rais wa nchi letu la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaapishwa huko kando ni jaji mkuu wa Kenya David Maraga na kando ya rais wetu ni bibi yake.

Hapa ni kituo cha usajili wa kipande, pana watu kadha wa kadha, mtu mmoja anachukua alama za vidole za mwanamke aliyesimama huku mwingine akijaza makaratasi kadha wa kadha.

Hapa kuna umati ya watu. Umati huu una watoto, wazee, wamama . Watu hawa ni mashabiki waliokuja kushabikia timu yao ya Al-Azizia FC.

Tumo katika ofisi ya kibinafsi au ya serikali, ambapo tunaona mtu mmoja akifunza watu hawa kadhaa jinsi ya kutumia tarakilishi. Watu hawa kadhaa wanasikiza kwa makini.